Jengo kubwa langaa ndani yake onekana kuadhirisha sehemu inayofaa kwa magari mbalimbali, katika mfumo wa bandali ya maonyesho au gereji yenye muundo wa kisasa kuta zilizo na kioo kikubwa zinaruhusu mwanga wa asili kupenya zikileta mwonekano wa wazi wambana.

Jengo jipya lililojaa magali mengi yaliyopangwa vizuri, kila gari lilingara likionesha rangi tofauti mpangilio wake ulionesha wazi kuwa mahali hapo palikua pamekusudiwa biashara ya magali.

Vikapu vya asili vimetengenezwa kwa ustadi wa mikono ya kina mama wa eneo hilo , kila kimoja kina muundo wa kipekee unao onyesha ubunifu wa hali ya juu, rangi mbalimbali na mifumo ya kupendeza huonyesha utamaduni wa jamii husika , bidhaa hizo hutumika kwa matumizi tofauti kama mapambo au kuhifadhi vitu.